Daktari abaye amevalia vazi nyeupe na barakoa anaonekana kumchanja mwanaume aliyetoa shati.

Mwanamke aliyevalia miwani na barakoa na nguo nyeupe anaonekana kumdunga mwanamke aliyeketi chini sindano.

Mwanamke amesimama mbele ya meza na anaonekana kuwa anaandaa dawa. Juu ya meza kuna karatasi.

Mwanamke amesimama na kujishika kiuno. Amevalia barakoa. Kando pia kuna watu kadhaa, wanaoonekana kuhuzunika.

Mgonjwa amelala kitandani katika chumba cha hospitalini akiwa amezungukwa na wahudumu wawili wa afya waliovalia mavazi maalum ya kujikinga.

Mwanamke mweusi amesimama akipimwa joto la mwili anaye mpima amevaa barakoa na glavu. Chupa ya sanitizer au sabuni ya mkono inaonekana chini kushoto.

Wataaluma wa afya watatu wanaonekana kuwa madaktari au wauguzi wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji barakoa na glovu wako ndani ya chumba cha uasuaji wakimshughulikia mgonjwa.

Mchoro unaotoa vidokezo vya kuzuia malaria umegawanywa katika sehemu tatu kuu zinazoonyesha mikakati tofauti ya kinga.

Wamama wameketi chini. Eneo hilo linaonekana kuwa na bidhaa mbalimbali. Mbele yao kuna mwanamke aliyevalia barakoa.

Kundi la watu, wakiwemo wanaume na wanawake, wakishiriki katika maandamano au matembezi barabarani. Wengi wakiwa wamevaa fulana zenye maandishi, na wamebeba mabango, mawili marefu.

Mwanamke anaonekana kuwa amepanua mdomo wake ili kuonyesha meno zake zilizo rangi ya nyeupe.

Msichana ambaye anaonekana kuwa ana furaha tele anaonyesha meno yake ambayo ni nyeupe.

Mtu anaonekana kuwa naapiga meno yake mswaki kwa kuutmia kijiti .Nyuma yake kuna miti.

Daktari ambaye amevalia barakoa na shati nyeupe anaonekana kumulika mtu aliyelala mdomo.

Mwanaume anaonekana kupanua mdomo ili kungolewa meno. Daktari aliye mshika amevalia glavu za rangi ya smawati.

Mtu amefungua mdomo wake ili kuonyesha meno yake iliyo safi na rangi nyeupe.

Mtu ambaye amefunua mdomo wake. Unaonekana kuwa unakosa meno moja ya juu na mbili za chini.

Mtu anayeonekana kuwa mwanamke amepanua mdomo kuonyesha meno yake ambayo ni nyeupe. Kuna chombo kinachotumika kuangalia.

Vifaa vya daktari wakuhudumia meno. Kuna mswaki na kifaa kinachokaa kuwa kioo.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamke anayefurahia amepanua mdomo ili kuonyesha meno ambayo ni nyeupe.

Mdomo wa mtu ambaye anaonekana kuwa mwanaume, umefunguka ili kuonyesha meno ambayo ni nyeupe.

Mwanamke ambaye ametabasamu na kupanua mdomo wake ili kuonyesha meno ahudumiwe na daktari.

Daktari wa meno amevaa glavu nyeusi na anatumia vifaa vya uchunguzi wa meno ikiwemo kioo kidogo na kifaa kingine kama ndoana kuchunguza mdomo wa mwanaume aliyeketi.

Mtu amesimama katikati ya barabara iliyojaa maji. Kando yake kuna gari aina ya tuktuk.

Eneo ambalo linaonekana kuwa kitongoji kidogo, kuna mtaro na watu wawili, mmoja akiwa anamnawisha mgine mkono.

Wanaume kadhaa wamevalia manguo nyekundu na wanaonekana kusimama katika eneo ambalo lilikuwa limechomeka.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia shati nyeupe ambayo limechorwa msalaba nyekundu. Kando yake pia kuna mwanaume ambaye amevaa shati nyekundu.

Watu watano wanaonekana kuchimba mtaro. Wawili wako humo ndani ni wanaume, na mmoja ni mwanamke.

Mtu asiyeonekana anaonekana kunawa mikono kupitia maji iliyowekwa kwenye ndoo.

Eneo la ardhi linaloonekana kama uwanja ulioachwa. Kando miti mirefu ambayo zimemea.

Mwanaume anaonekana kuwa anamwagilia sabuni ya maji katika mkono wake ili aweze kuosha.

Uwanja wa nyasi. Nyuma kuna nyumba ambalo linaonekana kuwa ni la kifahari. Katikati mwa picha kuna mabati inayoonekana kuwa imetapakaa.

Kundi la watu wanaoshiriki katika zoezi la kunawa mikono labda kama sehemu ya kampeni ya usafi ya umma au elimu ya afya.

Chumba kinachoonekana kuwa maabara, kuna mwanamke ambaye ameketi katika kiti nyeusi na meza ambalo limejaa makaratasi.

Eneo ambalo linaonekana kama maabara ya kufanya uchunguzi wa ugonjwa. Kuna chupa linalotumika kuhifadhi dawa juu ya meza.

Maabara au eneo la kupima hali ya mtu kama vile ugonjwa. Kuna kiti cha kukalia na pia cha kulalia.

Eneo, ambalo linaonekana kuwa kama maabara. Kuna mtu aliyevalia shati nyeupe, na longi nyeusi ambaye amesimama.

Kifaa cha kisasa za kufuatilia hali ya mgonjwa katika mazingira yanayoonekana kuwa hospitali au kituo cha matibabu.

Sehemu ya maabara au chumma cha utafiti. Kituo kikuu cha picha ni friji ndefu yenye gilasi ya mbele ikionyesha rafu zake za ndani.

Msichana ambaye ameketi kwa kiti katika ofisi amevalia barakoa na anaonekana kuwa anaandika.

Mwanaume aliyevalia shati nyekundu anaonekana kuwa ametoa miwani zake na kuwekelea juu ya kitabu na amepiga magoti.

Mwanamke mmoja amebeba mtoto na mwingine anaonekana kuwa ni daktari na anafanya kazi ya kumchanja mtoto aliyebebwa.

Daktari, ambaye amevalia nguo nyeupe na barakoa, anaonekana kumdunga sindano msichana ambaye ameketi. Pia, kuna mtu anayeonekana kupiga picha, kilichokuwa kinaendelea.

Mikono miwili moja ikiwa ya daktari ingine ya mtu asiyejulikana. Ambayo inaonekana kuwa inadungwa sindano.

Shindano pamoja na chupa mbili zinazotumika katika kuhifadhi madawa mbalimbali.

Watoto wawili, mmoja akiwa mvulana, na mwingine msichana, wamevaa barakoa na wanaonekana kuwa wananawa mikono.

Msichana ambaye ameketi chini, anaonekana kudungwa shindano. Amevalia nguo nyekundu. Kando yake, kuna mtu aliyevalia barakoa.

Mtoto mchanga ambaye anaonekana kuwa mgonjwa au anaendelea kupata matibabu akiwa amelala kwenye blanketi laini labda hospitalini.

Mhudumu wa afya, mwanamke aliyevaa koti la samawati na nyekundu na barakoa, anampatia chanjo mtoto mdogo, aliyevaa shati la rangi nyekundu.

Eneo au duka inayoonekana kuwa ni ya kuuza maji. Kuna mwanaume amesimama mbele akichotelea maji kwa mitungi mitatu.

Kituo cha kunawa mikono kilichotengenezwa kwa mbao kinachoashiria umuhimu wa usafi. Kituo hicho kuna chombo kikubwa cha samati chenye bomba la maji.

Mikono ya mtu ikishika sabuni nyeupe chini ya bomba la maji yanayotiririka kutoka kwenye mfereji yanaonekana kuwa yanatua kwenye ndoo.

Mguu wa mtu ambao unaonekana kuwa umevimba au kufura, umewekelewa juu ya kitu kinaonekana kuwa kama mbao.

Mwanaume ambaye anaonekana kuendesha baiskeli, amesimama na kuushikilia mgongo wake kuashiria uchovu au uchungu.

Mwanaspoti anaonekana kuwa ameketi chini, kando ya kitu kinachotumika kuwabebea wagonjwa uwanjani.

Mwanaume mnono ameketi chini na anaonekana kufunga mkono wake mmoja bandeji nyeupe.

Mashine ya mazoezi ya uzito, inayoonekana kua kifaa cha kuinua uzito kinachotumika kwenye jumba la mazoezi.

Seti ya vifaa vya kujikinga vikiwemo kofia ngumu nyeusi na seti ya pedi za mikono na magoti, ambazo kwa kawaida hutumiwa kwa ajili ya usalama katika shuguli kama vile kuendesha baiskeli.

Mti mkubwa ambao unaonekana kuwa na majani mengi. Nyuma kunaonekana kuwa kuna choo na bafu.

Mmea ambao ni wa kijani kibichi unaonekana kuwa umetoa maua inayoonekana kuwa ni rembo.

Mimea yenye majani mabichi ikiwezekana miche ya machungwa au mimea mwingine wa matunda. Majani yanaonekana kua yenye afya.

Mimea kadhaa yenye majani mabichi inayoonekana kama vichaka inayotumika kama dawa ya kienyeji imechanganyika na nyasi kuashiria mazingira ya asili.

Shamba lenye mimea mbalimbali kama vile mchicha yenye majani ya rangi ya kijani kibichi na baadhi yenye rangi ya zambarau inayotumika katika matibabu ya tumbo.